Mwanariadha aliyevalia vazi lililo na rangi nyekundu lililo na maandishi ya Kenya yenye ni meupe ameshikilia bango lililo na maandishi yakiashiria amehitimu.

Madawati ya mbao na viti vya chuma, viko ndani ya darasa lenye sakafu ya rangi ya hudhurungi.

Wanariadha wanne wakiwa wanakimbia wamevalia mavazi ya rangi tofauti nyekundu na samawati.